Hii ni kundi ya watu ndani ya chumba kinachoonekana kama kituo cha huduma, kuna watu wamesimama na wengine wamekaa kwenye dawati zenye kompyuta. Watu walio simama upande wa kushoto wanaonekana kuwa viongozi, wakizungumza na kuangalia shughuli zinazo endelea upande wa kulia, hii ni huduma kwa wateja katika kituo cha operesheni.

Hili ni kundi la watu watano wakiwemo wanawake wawili na wanaume watatu. Wamesimama kwa heshima. Wanaume wawili kati yao wamevaa suti na tai na wanakaa viongozi. Inaonekana kua ndani ya mjengo rasmi ya serikali.

Hili ni rundo kubwa la takataka zikiwemo plastiki, karatasi na mbaki mengine yaliyotupwa chini. Takataka hizi zimetapakaa kwenye udongo zikionyesha uchafuzi wa mazingira. Eneo linaonekana kuwa kando ya barabara na kuna mazingira kavu na vumbi.

Huyu ni Bi Rafaela Helene Namisi akionekana akitabasamu na kuangalia mbele, amevalia koti jeusi na mkufuli wa loi kuna maandishi yanayo eleza kuwa anahojiwa kwa ajili ya nafasi ya jaji wa mahakama kuu. Nyuma yake kuna bango yenye nembo ya tume za huduma za mahakama, ni sehemu ya mchakato wa uteuzi wa majaji.

Hili ni rundo la faili zilizofungwa zikiwa zimewekwa juu ya meza ya mbao. Faili nyingi zina jalada la buluu na zimefungwa kwa kamba nyeupe. Baadhi ya faili zinaonekana kuwa na herufi d zimeandikwa juu yake. Mkusanyiko huu wa nyaraka unaweza kuashiria kazi nyingi za kiutawala na zinazohitaji kupangwa na kushughulikiwa.

Hili ni jengo yenye alama ya huduma kenya, na kundi la watu waliovalia sare wamesimama mbele ya jengo hili, hawa ni wafanyikazi wa huduma kenya ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa hilo jengo la huduma kenya.

Hili ni kundi la watu wakiwemo viongozi wawili wakuu wanaonekana wakipeana mikono mbili. Mmoja wao ni kiongozi amevaa suti nyeusi na tai nyekundu na mwingine amevaa shati nyeusi na tai ya rangi ya buluu na kijani. Nyuma yao kuna maafisa na watu wamevaa suti pamoja na afisa ya kijeshi aliyevaa sare ya kijani kibichi na kofia nyekundu, hii ni tukio la rasmi.

Hili ni kundi la wanariadha wakikimbia kwenye uwanja wa riadha wakati wa mashindano. Wamevaa jezi mbalimbali na wanaonekana wakishindana. Baadhi yao wamefikia karibu na mstari wa kumalizia. Mashabiki wengi wanaonekana kwenye majukwaa ya nyuma ya wanariadha wakiwapa moyo. Tukio linaonekana kuwa ni mashindano makubwa ya riadha.

Hii ni eneo ya ndani ya jengo ya ofisi ya serikali. Watu wansubiri huduma, kuna foleni ya watu wanaosubiri huduma. Mwendo wa kulia kuna askari anayeonekana akisimama. Watu wengine wameketi kwenye viti wakisubiri zamu yao.

Ni dawati la huduma kwa wateja, lililojulikana kama Information Desk , dawati la habari, lililo na nembo ya Huduma Kenya. Mwanamke mmoja ameketi nyuma ya dawati hilo, na mwingine amesimama upande wa kulia. Wote wakiwa katika mavazi ya kutoa huduma na msaada. Mandhari ya nyuma inaonyesha nafasi ya ofisi, na watu wengine wakiendelea na shughuli zao, zikiashiria kuwa hili ni kituo cha huduma za umma.

Hawa ni watu watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja. Wakiwa wamevaa majoho mekundu na meusi yenye kola nyeupe, ambayo kwa kawaida huvaliwa na majaji na wanasheria wa ngazi ya juu. Watu watatu wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha, wakisimama nje ya jengo ambalo linaonekana kuwa mahakama, taasisi nyingine ya kisheria. Mwanaume wa upande wa kulia, anashika barakoa nyeupe mkononi mwake.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika kati na mtu wa kati kukumbatiana. Wachezaji wengine wamevaa jezi za rangi ya manjano, mikato nyeusi isipokuwa mmoja wa waliye katikati ambaye amevaa jezi ya rangi ya pink . Wako kwenye uwanja wa mpira wa miguu, viti ya uwanja vinaonekana.

Huyu ni mwanaume aliyevaa suti ya bluu akitumia kifaa cha kuchukua alama za vidole ambacho kimeunganishwa kwenye kompyuta iliyoko mezani. Mwanaume mwingine aliyevaa shati jeupe na tai ameketi nyuma ya kompyuta na anaonekana akifanya kazi kwenye kifaa hicho. Sehemu ya uso ya mtu mwingine inaonekana .Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi katika kituo cha huduma

Hii ni timu ya mpira wa kikapu ya Kenya wakiwa wamevalia jezi nyeupe zenye neno Kenya kifuani. Wachezaji wamesimama kwa safu wakiangalia juu labda wakati wa kuimba wimbo wa taifa ama kabla ya mchezo. Nyuma yao kuna bendera ya Kenya ya neno Kenya kubwa kwenye skrini kwa kuashiria kuwa hili ni tukio la kufanyika katika mashindano ya kimataifa.

Hii ni eneo la nje lililofunikwa watu kadhaa wamekusanyika hapo nje, baadhi wameketi kwenye viti vya kijani na wengine wakisimama. Mwanamke mmoja aliyevaa mask na ameketi kwenye dawati la habari inaonekana akishughulikia nyaraka huku wengine wakiwa wamekaa wakisubiri inaonekana kama hili ni tukio la usajili katika kituo za huduma za jamii.

Hili ni kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wote wakiwa wamevalia jezi za manjano na kahawia yenye michoro. Wakitembea na kukimbia kwenye uwanja wa riadha kando ya uwanja wa mpira. Nyuma yao kuna uwanja uliojaa mashabiki. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na anga lina mawingu kidogo.

Hili ni kundi kubwa ya watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana nyekundu zenye nembo za kenya. Wakishangilia kwenye viwanja vya mchezo, hii inaonekana ni mashabiki wa rugby kutokana ma nembo ya Kenyan Rugby inaoyoonekana chini ya kulia. Wengi wamefurahi na wengine wanapiga binja.

Huu ni umati mkubwa wa watu wakiwa wamekusanyika kwenye uwanja wa mchezo, watu hawa wanaonekan wengi wakiwa wamefaa nguo za kawaida jini ya uwanja, juu ya viti kun amajengo yanayofanana na standi, baadhi yao kuwa za uwanja kutokana na pembe ya picha, kwa jumla inaonyesha tukio la uma pengine mchezo wa tamasha.

Huu ni umati mkubwa wa watu wengi wakiwa wamevalia nguo za rangi nyekundu, nyeusi na kijani kibichi ambazo zinafanana na rangi za bendera ya Kenya. Watu wengi wamenyoosha mikono yao juu wakishangilia na kuonekana kuwa na furaha. Baadhi yao wanashikilia bendera ndogo za Kenya juu, inaonekana hili ni kama tukio la michezo.

Hili ni kundi la watu, wakiwa ndani ya jengo wakiwa wamesimama na wengine wamekaa. Juu ya mlango moja kuna ishara inayosomeka Huduma Centre GPO Nairobi. Ikionyesha kuwa ni eneo hili la kituo cha huduma za serikali kilichopo Nairobi na ishara nyingine ya kijani inayosema entry na kielekezi cha mshale. Watu wengi wanaonekana kusubiri na kushughulikia mambo mbalimbali.

Hili ni kuwa ya ujengo ambapo Kuna tinga tinga kubwa na mabomba ya semi yalitopangwa chini. Mandhari inaonekana kuwa katika eneo la ujenzi na Kuna miti na mjengo mengine. Na sio kaaminika nyuma

Hawa ni wanaume, mmoja akivaa siti nyeusi na tai nyekundu na mwingine amevaa shati la mistari na tai ya rangi mbalimbali wakitembea huku nje wengine wakiwafuata huko nyuma. inaonekana hii ni tukio la rasmi la umma.

Hawa ni wachezaji wawili wa mpira wa mguu uwanjani wa mchezo, mchezaji wa mbele amevaa jezi ya mstari ya machungwa na buluu iliyokolea. Anaonekana akishangilia na akilalamika kwa nguvu, hii ni kwa sababu labda amepachika goli, kuna inaonekana ikiashiria hii ni mchezo wa ligi.

Hili ni ofisi la huduma za ambapo raia wanapokea huduma mbalimbali kwa kaunta zi zilizo na kioo cha wazi zinazoonyesha huduma kama vile birth and death certificates, ID cards na KRA services waki wanao wakisubiri huduma zao na wamekaa mbele ya kaunta wakihudumiwa na wafanyikazi wa ofisi hiyo. Mazingira yanaonyesha kuwa safi, yamepangwa vizuri na yenye vifaa vya kisasa vya kompyuta.

Hili ni ndani ya jengo la utumaji kwa umma. Linafanana na ofisi ya serikali nchini Kenya, labda Huduma Kenya. Kuna kaunta za kataa zilizopangwa kwa mstari. Kila mmoja ikiwa na ishara inayoonyesha huduma inayotolewa. Jengo linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri, likiwa na mapambo yenye nembo za serikali na ujumbe unaohimiza kuendeleza huduma bora. Picha inaashiria utoaji wa huduma.

Hili ni kundi la watu wakiwemo wanaume kadhaa na mwanamke mmoja anyeshikilia mtoto mdogo. Mwanaume moja ana shati jeupe anaonekana kumpatia mwanamke huyo hati. Wako katika mazingira ya ndani amabayo yanaonekana kuwa ya umma. Kama inavyoashiria na bango yenye maandishi Huduma Kenya. Wanaonekana kutazama tukio la kukabidhiana huko.

Hili ni kundi la watu ambao wamekusanyika chini ya mwavuli mkubwa uwanjani. Kwenye mwavuli kuna maandishi Milisenti na Manga na Mama Miradi, pamoja na Nairobi Woman Rep 2022 . Ikionyesha kuwa hii ni tukio la kampeni kukusanya halali kwa Milisenti Manga ambaye aligombea kiti cha mwakilishi wa wanawake wa Nairobi mwaka 2022 .

Huyu ni kiongozi wa kisiasa ambaye anaonekana ni William Ruto na kofia, akisalimiana na umati kwenye furaha na msisimuko, watu wengi wamejipanga ili kumsalimia na kumshika mkono huku wengine wakinyoosha mikono yao kwake, mandhari inaonekana kuwa ni mkutano katika tukio la hadhara, katika tukio la umma.

Hili ni eneo la kusubiri katika kituo cha huduma Kenya nchini, ambacho kimebuniwa kutoa huduma mbalimbali za serikali chini ya paa moja. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa, kwa nyuma kuna mabango yanayoonyesha huduma tofauti zinazo tolewa ikionyesha kuwa shughuli za utoaji wa umma zinaendelea.

Hili ni kundi la wanaume, baadhi wakiwa wamevaa suti na wengine suti za biashara. Wamesimama ndani ya jengo, kwa nyuma kuna bango lenye nembo ya Huduma na neno Kenya, ikionyesha hii ni huduma za serikali na za umma. Inaonekana kama kituo rasmi cha mkutano ambapo baadhi ya watu wanazungumza na wengine wanasikiliza.

Hili ni eneo la kusubiria lililojaa watu ndani ya jengo, ambalo linaonekana kua ofisi ya serikali. Kuna kaunta kadhaa zilizo hesabiwa, ambapo wahudumu wanatoa huduma kwa wateja. Watu wengi wanakaa kwenye viti vya chuma wakisubiri zamu yao, huku wengine wakiwa wamesimama.

Hii ni sherehe ya kiapo. Pengine ya jaji mkuu wa Kenya . Maanake aliyekatiti amevaa joo jekundu Na nyeusi ya mahakama. Anaonekana akiwa ameshikilia kitabu kinachoonekana kama kama biblia. Mbele ya microfoni kuna neno ya kenya. Upande wakewa kußhoto kuna mtu amesimama mwanamume aliyevalia suti nyeusi. Na kuanza kwa majukumu mapya.

Hili ni kundi la wanaume wengine wakiwa wamevalia suti. Wamesimama nyuma ya kinara limeandikwa ODM. Mwanaume mmoja katika anaonekana kuwautubia nyuma Yao Kuna bango kubwa lenye maandishi CHUNGWA House na picha wa kiongozi wa kisiasa naye anaonekana kuwa ni Raila Odinga akiutubia hii inaweza kuwa ni mkutano wa kisiasa tukio la chama cha ODM.

Hili ni kundi la watu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama eneo la kusibiri, upande wa kulia mwanamke mmoja amesimama akionekana kutoa maelekezo, amevalia shati jeusi lenye nembo na sketi nyeusi, katika sehemu ya mbele kushoto, mwanamke ameketi akiwa amebeba mtoto. Watu wengine wamekaa kwenye viti.

Hawa ni wanawake watatu wakifanya kazi katika kinachoonekana kama benki. Mwanamke aliye katikati akiwa amevaa fulana nyekundu na kijivu anatabasamu na ameweka mikono yake juu ya masanduku yaliyojaa noti za pesa. Wanawake wengine wawili wanaonekana wakishughulikia na kazi zao za kawaida za ofisini.

Huyu ni mwanariadha wa kiume, akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali, amevaa jezi ya riadha yenye jina Maina. Anaonekana akishangilia akimaliza kuruka, anaruka pande kubwa kutokana na kutua kwake, ikipendekeza kuwa tukio hili linafanyika nchini Kenya labda katika uwanja wa michezo.

Huu ni mchezo wa miguu ukiendelea uwanjani. Wachezaji kadhaa waonekana wakishindania mpira wa kichwa katikati ya uwanja. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyekundu number kumi na sita na wengine wamevaa jezi za njano . Watazamaji wanaonekana wameketi kwenye viti za rangi nyekundu na bluu uwanjani. Hali inaoneshesha kuwa ni wakati wa mchezo mkali Inashindana.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa miguu. Ukionyesha kuwa wanawakilisha shirika la ujenzi wa KDF inayoifadhiwa nao. Wachezaji wengi wamesimama kwa utaratibu, wengine wakiwa wameunganisha mikono mbele. Hii ni kipindi cha kupiga picha.

Hii ni ofisi ya huduma kwa wateja. Inaonekana kuwa ni kituo cha NSSF Service na SHA Services ,kutokana na vibao vinavyoonekana hapo juu. Kuna maafisa watatu na wafanyikazi walioketi kwenye madawati wakihudumia wateja. Maafisa hawa wana kompyuta mbele yao. Mazingira yanaonekana kuwa nadhifu na yamepangwa vizuri kwa ajili ya kutoa huduma ya umma.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wanaonekana kuwa burudani. Watu hawa wanaonekana kushangilia nakushiriki kikamilifu katika kile kinachoendelea. Baadhi yao wamevaa nguo zenye nembo na rangi yake. Kwa mfano mwanaume mmoja amevaa shati lenye nembo ya kenya Airways hii inaonekana kwamba ni,,,

Hili ni kunde la wanaume ambapo wawili wakiwa wamevaa machoo mekundu na wiki zamaa kama, wakisimama nje, wanaume wawili wanashikana mkono wakionyesha ishara ya kusalimiana, wote wawili wamevaa suti nyeusi, inaonekana kama tukio rasmi labda katika kisheria ya kiserikali, nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wamesimama.

Hii ni sherehe ya kiapo ambapo rais Uhuru Kenyatta ameweka mkono wake juu ya kitabu kitakatifu akiapishwa, upande wa kulia kuna mwanamke aliyevaa vazi la mahakama na upande mwingine kuna mwanamke mwingine labda ni mke wake Bi Margaret Kenyatta akishikilia kitabu, kituo hili linafanyika mbele ya umati mkubwa.

Hili ni tukio la kisiasa, kunavyoonekana kuna bango kubwa nyuma ambalo limeandikwa Kenya African National Union KANU watu kadhaa wamekusanyika, wengi wao wakivaa kofia nyekundu katikakati yao, kuna mwanaume aliye shika cheti na hati fulani akimkabidhi mwanume mwingine anayeonekana akiwa amefurahia, hali ya sherehe inaonekana miongoni mwa watu waliomzunguka.

Huyu ni mtu anayeonekana kuwa ni mwanaume aliyevaa suti na kofia nyeusi. Amesimama mbele ya counter ya uchumi. Juu ya counter hiyo Kuna ishara inayoonyesha Immigration officer na chini yake passport application pamoja na number four. Inaonekana kuwa ni ofisi ya uamiaji ambapo mtu huwa anatumiwa anasubiri kutuma. Kuna kioo kizuizi cha plastiki katikati ya mteja.

Hili ni kundi la mashabiki wa Kenya wakishangilia, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na nyeusi zanazo fanana na rangi za bendera ya Kenya, wengine wanashikilia bendera za Kenya , na kuna mabango yanayoashilia ushangiliaji, wanaonekana kuwa na furaha na msisimko.

Hawa ni wanaume wawili kwenye ofisi ya Huduma Kenya. Moja anaonekana kusahihi nyaraka huku mwingine akimwangalia kuna counter za huduma mbalimbali huko nyuma yao zikiwemo helb fund na registration self help groups ii ni chumba cha Huduma Kenya.

Huu ni mchezo wa mpira ya kikapu na wachezaji kadhaa uwanjani. Mchezaji mmoja mwenye jezi ya kijivu akishika mpira wa kikapu na mchezaji mwingine wa jezi ya buluu na nyeupe akijaribu kumnyang'anya mpira. Wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma, baadhi ya kucheza wa timu ya buluu na nyeupe wa maandishi KPR kwenye jezi zao inaashiria mchezo wa vikapu.

Hili ni kundi la wanasiasa. Mmoja wao akionekana kuwa kiongozi akihutubia umma na waandishi wa habari kwenye badhi yenye mikrofoni. Kiongozi mwingine ambaye amevaa kofia nyeupe na fulana ya rangi ya chungwa, anaonekana akipunga mkono kwa umati. Wengine walio karibu na pia wamevaa nguo za rangi ya chungwa. Hii inaashiria tukio la kisiasa au kampeni.

Hawa ni watu wawili wakiwa wamekaa kwenye tawati la huduma Kenya, ambalo lina nembo cha huduma Kenya. Mwanaume mmoja aliyefaa kofia nyeupe na suti ya blue ameketi akiongea na mwanamke aliyeketi nyuma ya tawati, ambaye anaonekana kuwa na afisa wa utumwa. Kuna kompyuta na vifaa vingine vya ofisi kwenye tawati. Hii inaonyesha mazingira ya ofisi ya huduma kwa umma ambapo wananchi huwa wanapata huduma mbalimbali.

Hili ni eneo la kusubiria ndani ya jengo labda kwa ofisi, kuna watu kadhaa wameketi kwenye viti wengine wamesimama wakisubiri huduma. Baadhi ya watu wanaonekana kuwa na watoto wachanga, mwanamke mmoja anayeweza kuwa mfanyikazi amesimama mbele akiwa amevalia shati jeusi lenye nembo. Kiti zimepangwa na bado mbalimbali na kibao kinachosomeka birth and death certificate .

Hili ni kundi la watu ambao wamevalia nguo sawa. Kunao wengine upande wa kulia amevaa kofia na shati lililoandikwa Waweru. Mavazi yanapendekeza kwani wanahudhuria mkutano wa kisiasa. Ni mkutano wa kisiasa ambao unafahamika kwa jina la

Hii ni timu ya mpira wa kikapu wakisherehekea ...wakiwa wameshikilia kikombe kubwa la dhahabu juu ya vichwa vyao. Wanachama ni watu wa timu wamevalia jezi za blue na nyeupe zenye maandishi KPR. Waonekana wamefurahi sana na wengine wameinua mikono yao kusherehekea tukio hili linafanyika ndani ya ukumbi wa michezo na watazamaji wanaonekana nyuma.

Hili ni kundi la mashabiki wa mpira wa miguu, wakiwa wamekusanyika uwanjani wakishangilia, wengi wao wamevaa jezi za timu hasa za rangi za kijani na jano, zikiashilia uwezekano wa kuwa mashabiki wa Nyanga FC kutoka Tanzania, kwa sabau ya nembo ya sport pesa ,mmoja wa mashabiki anaonekana amefunga kitambaa cha timu kichwani, na mwingine anaonyoosha mikono akuonyesha shauku.

Hili ni kundi ya watu walioketi kwenye viti vya kusubiria, pengine katika uwanja wa ndege, kituo cha usafiri wakihudhuria kikao na mkutano. Mwanaume moja amesimama mbele ya kundi hilo akiongea huku wengine wakimsikiliza kwa makini. Kati ya watu wameketi wamevaa shati nyeusi na sakafu nyekundu, jambo linaloashiria kuwa wao ni sehemu ya kundi maalum na shirika.

Hili ni kundi kubwa la watu, wengine wao wakiwa wamevaa sare za rangi ya buluu, ikiwemo fulana na kofia, watu hawa wamekaa katika viti na baadhi yao wamenyanyua mikono yao juu, kuashiria shangwe kushiriki. Inaonekana ni kama kuna mkutano au tukio la hadhara, mtu mmoja katikati anaonekana amevaa suti na tai, ikionyesha anaweza kuwa ni kiongozi.

Hapa ni mchezo wa mpira wa wavu ukiendea katika ukumbi iliyojaa watazamaji. Wachezaji wamevalia jezi ya rangi tofauti mmoja akiwa na rangi ya kijani na ingine nyekundu. Watazamani wameketi kwenye viti ya kijani inayoonekana nyuma.

Hii ni timu ya soka ya wanawake wakiwa wamekusanyika uwanjani, wamevaa jezi za rangi ya blue na namba tofauti wakionyesha kuwa ni timu iliyojipanga nyuma yao kuna viti vya uwanja na kuna watu wachache wakiangalia hali inaashiria kabla wakati na baada ya mechi au zoezi.

Huu ni mchezo wa soka ukiangalia kwenye uliojaa mashabiki, wachezaji wawili wa timu tofauti wanonekana wazi mbele. Kuna wachezaji wengine pia wanaonekana nyuma. Bango la premier league linaonekana chini ikionyesha kuwa hii ni ligi kuu ya soka. Mashabiki wengi wamefurika uwanjani wakioyesha hamza kubwa kwa mchezo huo.

Hii ni jengo la Huduma Kenya, ambalo linatoa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi iende kwa Wakenya. Kuna watu kadhaa wakitoka wengine wakiingia kwenye jengo hilo pia kuna mlinzi mwenye sare amesimama karibu na mlango. Bendera ya Kenya inaonekana imewekwa juu ya mlango mkuu. Kwa jumla inaonyesha shughuli za kawaida katika kituo cha Huduma Kenya ambacho kimeundwa kurahisishwa upatikanaji wa huduma nchini Kenya.

Hili ni kundi la watu ndani ya hema, wengine wakiwa wameketi kwenye meza ndefu, watu kadhaa ikiwemo mwanamke aliyevaa shati jeupe na maski usoni, wanaonekana wakiendelea na shughuli za uandikishaji na usajili na vifaa vya ofisi vile kompyuta na makaratasi mezani, kuna watu wengine wamesimama na wamekaa, wakionyesha kuwepo kwa mkusanyiko mkubwa wa watu.

Hizi ni paspoti mbili za Kenya zikiwa zimefungiliwa na kuwekwa karibu na kitu chenye shanga zenye rangi za bendera ya Kenya. Paspoti moja ina rangi nyeusi iliyoandikwa Republic of Kenya na paspoti kwa herufi za dhahabu. Huku nyingine ni ya rangi ya blue iliyoandikwa East African Community na Republic of Kenya na paspoti kwa herufi za dhahabu. Zote zina nembo ya Kenya.

Hii ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza, wakiandika na kujaza fomu. Wanaume wawili wamekaa mbele kila moja akiwa ameshika kalamu na kuandika kwenye karatasi. Wengine wamesimama na wengine wamekaa nyuma yao wakionekana kushiriki katika shughuli hii ya makazi . inawezekana kuwa ni tukio la usajili wa kitu fulani na kujaza maombi.

Hili ni kundi la watu wakiwemo wanawake na msichana mmoja wameketi kwenye viti vya kungojea vinavyo fanana na vile vya hospitali. Kuna mwanaume mzee ameketi mbele akionekana ana zungumza na akiwapa ushauri. Wote wanaonekana kusikiliza kwa makini. Mazingira yanaonekana kua ya ndani katika kituo la huduma ya afya.

Huyu ni rais wa Kenya William Ruto akiwa amevaa suti akitembea sambamba na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome ambaye amevaa joho rasmi ya mahakama, wanaonekana wakitoka nje ya jengo rasmi labda mahakama. Wawili hawa ni viongozi wakuu wa serikali na idara ya mahakama nchini Kenya.

Ile ni kundi la wanaume, wengi wao wamevalia suti wamesimama ndani ya ofisi, mwanaume mmoja upande wa kulia amesimama mbele ya ambao mwenye pia ana camera akionekana kama anajiandaa kutoa hotuba, wengine wamesimama kwa makini wakionyesha kuwa wanahudhuria tukio rasmi, kuna mlango ambao umemwaya kwa ofisi.

Hili ni kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa majoho ya sheria yanayoashiria vyeo vya kisheria, na wengine wakiwa wamevaa suti za kawaida. Wanaonekana wamesimama nje, pengine mbele ya jengo la umma. Baadhi ya miti na majengo yanaonekana kwa nyuma. Watu hawa wanaonekana wakiwa katika tukio rasmi.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi mbele ya nembo la JSC la rangi ya tovuti. Mwanamke huyu amevaa koti ya rangi la buluu na shati ya giza ndani na mkufu wa lulu. Ana miwani na nywele zake zimesokotwa. Anaonekana kua katika hali ya umakini, labda akitoa hotuba na kujibu maswali. Hii inaashiria kwamba ni kisheria unaohusisjhwa, tume za huduma ya mahakama.

Ni watu watatu waliovaa barakoa wakishughulikia nyaraka kwenye meza. Mwanamke mmoja amesimama akionyesha kitu kwa mwanaume aliyeketi anayeonekana kusigni na kugonga muhusi. Tukio hili linaweza kuwa linahusiana na mchakato wa kura usajili na utoaji wa huduma fulani hasa kutokana na kuwepo kwa hema na watu wengi nyuma.

Ni kundi la watu, wengine wamekaa kwenye meza wakitumia komptyta ndogo na kughulikia na makaratsi, wamezungukwa na viti vingi vya bluu vilivyo pangwa kwa ajili ya wateja, juu ya hema kuna mabango mawili yanayosomeka police abstract na dci good conduct ikonyehsa hili ni eneo linaweza kuwa kituo cha kutoa huduma za polisi.

Huyu ni mtu ambaye amevaa suti ya buluu akiwa ameketi kwenye kiti, mikononi mwake ameshika karatasi zenye maandishi zikiwemo risiti inaonekana nikama anasoma na kujaza fomu. Kuna pia bangili ya rangi ya dhahabu mkononi mwake ,ndani nyuma haionekani vizuri lakini inaonekana kuwa ni sehemu ya kusubiria ndani ya ofisi.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za kijani kibichi, wakionekana kushangilia na kusherekea. Mtu mmoja katikati amevalia miwani mikubwa ya kijani kibichi na ameshika ngoma, inaonekana kama ni tukio la kisherehe labda tamasha na mechi ya michezo, watu wanaonyesha furaha na mshikamano.

Hili ni tukio la kukubali mawazili. Juu inamuonyesha mwanasheria mmoja akiwa amevaa joho la mahakama na wigi . Akiwa na kitabu cha sheria na hati mkononi. Anaonekana akizungumza kwenye kipaza sauti mbele ya waandishi wa habari. Inaonyesha kundi kubwa la wawakili wengine, wote wakiwa wamevalia majuo, walikusanyika pamoja, pengine wakati wa sherehe kukubali.

Hili ni bomba kubwa la maji linakaa linapita chini ya barabara au njia ikiwa limeunganishwa kwenye muundo wa msingi unaonekana kama kisima kidogo. Eneo lote limezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na kuna mzee wa haya wa nyuma kuashiria labda hii eneo lililo patikana salama.

Hili ni tanki kubwa la maji lenye rangi nyeusi, lililowekwa juu ya jukwaa la juu lililoinuliwa. Jukwaa hilo linaonekana kuwa limejengwa juu ya jengo. Mandhari ya nyuma inaonesha anga la jua kali na labda sehemu nyingine ya jengo. Inaashiria mfumo wa kuhifadhi na kusambaza maji.

Huyu i mwanamme mmoja aliyevaa suti, akisalamia kwa mikono na mwanamume aliyevaa joho jekundu na kofia ya mahakama. Watu wengine kati yao baadhi yao wakiwa wamevaa mavazi kama haya ya kisheria. Wanaonekana kwa mazingira yanonekana kuwa ya nje labdani ya jengo rasmi

Hili ni skrini ya kompyuta ilionyesha tovuti ya Miwasko. Fomu hii inasema unaingiza jina na nambaji, jina ya kitambulisho , anwani , nambari ya simu na nambari ya pin .Hii inaashiria mchakato wa mtandao na huduma za kuomba maji na usafi wa mazingira kutoka Miwasko.

Hii ni ofisi ya huduma Kenya ambapo mwanaume aliyefaa shati nyeupe Na alama ya huduma Kenya ametabasamu akiwa ameketi kwenye dawati akimhudumia mwanamke aliyeketi mbele yake, mwanamke huyu amevaa nguo za muhundo wa kijeshi mwingine anayeonekana akiwa amekaa mbali nyuma yao, inaoneka hii ni kama kituo cha kutoa huduma za serikali.

Hili ni kundi la wanaume wanne wakiwa wamekusanyika kwenye dawati katika ofisi inayoonekana kuwa ni huduma Kenya, kama inavyoashiriwa na nembo hilo nyuma. Wawili kati yao wamekaa mbele ya dawati, mmoja akiwa ameshika karatasi na wawili wengine wamekaa upande wa pili, inaonekana ni kama wanafanya mkutano au wanajadili jambo. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kituo cha huduma za umma.

Hili ni tukio linaloashiria shughuli ya kiteknolojia za huduma za digitali . Upande wa kushoto mwanaume mmoja aliyevaa suti , anaonekana akielekeza kitu kwenye screen ya kompyuta iliyowekwa juu ya kaunta , huku akionekana kumueleza kitu mwanaume mwingine ambaye mmoja wao amevaa shati jeupe na mstari nyekundu anaelekea upande wa kushoto kwa ishara ya exit una uhusiano na matumizi ya kiteknolojia.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika mahali, labda kwenye hafla na tukio la jamii. Baadhi yao wamevaa fulana zenye nembo ya Kenya Airways na nembo nyinginezo, huku mmoja akiwa amejifunika bendera ya kenya, wote wanaonekana kufurahia muda wao.

Huyu ni mwanamke, huenda ni mwanasiasa au kiongozi, anazungumza na kutoa hotuba. Amevalia nguo nyekundu zenye maua na nywele nyeusi. Mkono wake wa kulia unaelekeza juu akisisitiza jambo. Nyuma yake kuna umati wa watu, baadhi yao wakiwa wamevalia kofia nyekundu zenye maandishi "Tuko Pamoja". Mandhari nyuma inaonekana kuwa ni nje, labda ni kwenye mkutano wa kisiasa.

Hili ni kundi la watu. Wengi wao wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi ya blue na nyeupe. Wanaonekana kusherehekea tukio fulani wakishika glasi za mvinyo na kuinua juu. Katikati ya picha kuna mwanaume mzee mwenye kofia nyeupe na skafu ya PNU, anayeonekana kuwa ni kiongozi. Ikionyesha huenda ni sherehe ya miaka ya chama hicho. Mandhari ya nje yanaonyesha kuwa ni mkusanyiko ya kisiasa.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kikapu wangu wa wakiwa wanawake wamevaa sare za timu zinye rangi blue na nyeupe moja ya wachesaji Hana mpira ya kikapu na anaonekana kutaka mpira inaonekana kama ni mechi ya mazoezi.

Hawa ni watu wawili wakipeana mikono mwanaume na mwanamke huku wote wawili wakiwa wakitabasamu. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya mkutano ,watu wengine wanaeza kuonekana nyuma baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamekaa. Mwanamke aliyekulia amevalia nguo yenye ruasa ya maua kushoto.